Ukuta wenye vibandikizi upande wa juu vilivyo na nambari zilizoandikwa kutumia rangi ya samawati na nyeusi, kukiwa na karatasi zingine upande wa chini, zinazoonyesha miezi ya mwaka. Bao kubwa lililopakwa rangi nyeupe, lililo na maandishi ya rangi nyeusi.

Ukuta uliopakwa rangi ya kijani wenye pazia moja rangi ya chungwa na madirisha yaliyoundwa kutumia glasi yaliyo wazi. Meza nyeupe iliyowekelewa kompyuta za mikononi upande wa juu. Viti vyeupe vikiwa vimesimamishwa chini.

Cha mbao kilicho na godoro iliyovikwa kitambaa chekundu. Kukiwa na dada aliyeketi na kuvalia saa mkononi mwa upande wa kushoto. Miguu yake yote miwili ikiwa ya chuma ameivika viatu, mti wa kutembelea. Kukiwa na maandishi meusi upande ya chini yanayosema jina lake, mwaka wa kuzaliwa, na mahali alipo.

Jengo lililopwakwa rangi nyeupe, mlango wa kuingililia wa chuma unaonekana, taa zikiwa zimebandikizwa upande wa juu, madirisha madogo madogo, chuma nyeusi, verandah ya kutembelelea, mwangaza wa jua, majani ya miti.

Mazingira ya ofisini yenye kiti cheusi kionekanacho kutoka kwa umbali, meza iliyo na kompyuta ya mkononi kwenye kibandikizo upande wa nyuma na maandishi yanayosema, Internet Facility Is Strictly For Educational Purposes Only. Upande wa chini kikombe kilichoekelewa kalamu.

Kabati kubwa nyeupe lenye nabari upande wa ndani iliyoekelewa vitu vilivyo wekwa kwenye bahasha zenye rangi tofauti tofauti kwa umbali zimetengwa zikiwa na mfuko rangi ya samawati

Kiwanja kilicho na nyasi fupi pembeni, huku kukiwa na mjengo wa ukuta ulio na mti huku pembeni upande wa juu wachezaji kwa ukaribu wengine wakionekana kuwa walemavu vivuli vyao vikionekana ardhini wakifuata mpira mweupe. Kocha aliyevalia shati jekundu akiwaongoza.

Jengo la ghorofa lililo na bati upande wa juu ya rangi ya kijani huku kikiwa na mashimo yaliyo kwa dirisha la upande wa juu, mengine yakijengwa kutumia kioo na maandishi meusi yaliyoandikwa upande wa mbele, michoro ya watu wawili wa rangi nyeusi na rangi ya kijani huku rangi za bendera ya Kenya zikipakwa kwa jengo hilo. Mbuzi wakiwa upande wa.

Mwanadada aliyekalia kwa boti na kuvalia nguo nyeusi yenye mstari mweupe mkononi ameinua mkono wa kulia upande wa juu na kuinua vidole viwili, kichwani amevalia miwani nyeusi anayoegesha kwa komo nchi kavu yenye miti maji mengi katikati maandishi meusi.

Wingu upande wa juu kukiwa na waya za umeme zinazopita juu ya mjengo uliojengwa kutumia mawe wenye chuma upande wa mbele na maandishi meusi ya samawati na mekundu ikiwa ana madirisha yaliojengwa kutumia vioo, milango iiliyojengwa kutumia mabati, madawati upande wa nje.

Jengo lililopakwa rangi nyeupe ukutani ukiwa na pazia mbili ya maboksi ya rangi nyekundu, dawati katikati, kukiwa na kiti cha kukalia kilicho upande wa mwisho, kingine kikionekana kuwepo upande wa mbele.

Lango kubwa la kuingililia lililopakwa rangi ya samawati na maandishi meupe upande wa mbele yanayosomeka, The Nyali School. Upande mwingine, gari kubwa la usafiri aina ya basi lililopakwa rangi ya manjano madirisha yake yakionekana meusi kando kukiwa na mti mku.

Viti vyonekanavyo kwa mbali, zilivyokiliwa na mashabiki. Kwa hiyo karibu wanariadha wanaokimbia huku wengine wakiwa wamezibwa macho na kuvalia sare zilizona maandishi upande wa mbele yanayoonyesha nchi zao.

Hali tulivu ya anga huku mti mkubwa ukiwa unaonekana kutoka nyuma wenye majani madogo madogo, kwa mbele jengo kubwa la rangi nyeupe lililokuwa na rangi ya manjano na rangi nyekundu, nje kukiwa na hema iliyopakiwa gari dogo upande wa chini kwengineko kuna gari jeupe.

Kabati kubwa iliyotengenezwa kutumia mbao. Upande wa juu, bidhaa ya muundo wa fedha ikiwa imeekelewa. Imegawanywa kwenye visanduku vidogo vidogo vilivyowekwa mabahasha na makaratasi upande wa ndani, kukiwa na kiti pembeni, kilichoundwa kutumia mbao na chuma.

Wingu linaloashiria hali tulivu ya anga, ikionekana geti kubwa na maandishi upande wa kushoto. Bao kubwa lililo na maandishi ya shule yanayosomeka kama Shimo La Tewa School, kukiwa na mchoro wa simba wawili wanaotazama na rangi ya bendera ya Kenya.

Kasha ya kitabu iliyo na maandishi upande wa juu yaliyoandikwa kwa sehemu nyekundu huku upande wa kulia kukiwa na maandishi meusi yaliyoandikwa kwa sehemu ya rangi ya waridi picha zilizogawanywa kwa mara nne ya mtu mzima upande wa juu huku chini zikiwa za watoto.

Ukuta uliojengwa wa kiviringo kukiwa kibandikizi upande wa juu uliochorwa mshale unaoelekea upande wa kushoto. Kukiwa na maandishi meusi upande wa juu yaliyochorwa sehemu nyeupe na upande wa chini. Kando, mti mkubwa wa majani yake yakiwa yanaonekana, kukiwa na manyasi upande chini yaliyokatwa kwa ubunifu.

Mazingira ya rangi ya kijani lenye bati linalo onekana kwa umbali, slabu iliojengwa kwa kutumia mawe, miti mikubwa, tenki la maji, kibao kilicho na maandishi makubwa makubwa, chuma refu ya kufungia bendera

Mkusanyiko wa majani ulio na majani mabichi kwa ukaribu, watu wanaume watatu mwanamke mmoja anayeonekana kuwa na ulemavu aliyeekwa katika boti iliyokuwa na rangi nyeupe huku kando gari lake la kutembelea likishikiliwa.

Mjengo wa shule lililojengwa kutumia mawe na madirisha yanayowezesha kuona upande mwengine. Maandishi meusi upande wa juu wa jengo hilo upande wa chini kukipakiwa pikipiki iliyo na matairi mawili ukutani.